Hapa kunaonekana kuna aina mbali mbali za magari , inaonekana magari yamekusanyika kwa mahali mmoja, unaonekana wenyewe wako kwa sherehe.

Hapa inaonekana vijana ambao wako dukani. Inaonekana vijana hao wameenda kununua vitu dukani ambapo mwingine ame...

Hapa inaonekana watu moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, ambao wameweka magari zao mahali moja.

Picha hili ni picha ambayo imepikwa sokoni huku viazi inaonekana ni biashara ya mtu ameweka tena nyanya mezani na aina vya chakula.

Hapa inaonekana ni mahali pa kuuzia magari, zinaonekana magari zimepakiwa ndani, magari..

Hii picha inaonyesha mtu mwenyewe amewacha gari lake kiwanjani, gari hili ni gari aina ya Toyota Hilux, gari hili limepakiwa kiwanjani inaonekana mwenyewe ameacha kiwanjani.

Huu picha inaonyesha biashara ya mtu. Biashara hii ni biashara ambayo ni ya kuuza viatu. Hapa inaonekana na viatu za bei ghali ambayo ni za kufanyia mchezo barabarani.

Picha hili linaonyesha aina za magari zikiwa zimepakiwa katika laini mbaya limoerodheshwa nje.

Hapa inaonekana ni biashara ya mtu, vile inaonekana hapa kuna maduka na maviti hapo nje. Inaonekana kuna Mpesa huku.

Picha hili linaonyesha pesa, ni picha amabayo imepigwa picha pesa mingi sana na pesa ya aina mia moja.

Huu picha unaonyesha mtu ambaye ni mama akipanga mabidhaa kwake dukani. Mama huyu anaonekana anapanga vitu ambayo ni za kuuza ili wauzie wanunuaji bidhaa zake.

Hii picha inaonekana iko na gari ambayo ni gari mpya. Gari hili inaonekana ni gari ambaye ni mpya imepakiwa mahali na mwenyewe. Gari hili inaonekana ni gari ambaye imeandikwa kwa mchoro.

Hapa naona ni biashara ya mtu. Si biashara moja inayoendelea huku. Inaonekana kuna biashara zingine ambao ambao wanauza chakula na maviazi, vitunguu, pilipili hoho, nyanya.

Hili ni linaonyesha gari ambayo ni nzuri sana ikiwa imepakiwa ndani ya nyumba. Inaonekana ni gari jipya sana ambayo haijatumiwa.

Kwa picha hii tunaona magari mengi ambazo zimepangwa kwa laini. Tunaona magari ambazo ni za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwa laini moja.

Picha hili inaonyesha maduka ambao mawili ziko zikiwa zimefunguliwa uku mtu akiwa amekaa kwa mlango.

Hapa inaonekana ni biashara ya mtu naona manyanya na vitu kadhaa. Huku nyuma kuna nidzi ambayo haijaifa na mananasi.

Hapa inaonekana mama ambaye amepigwa picha mama huyu anaonekana ni mama mja mzito ambaye anataka kuzaa.

Picha hili linaonekana ni picha ambayo imepigwa sokoni, picha hili inaonyesha hapa ni sokoni, maana watu wanauza vitu mbali mbali.

Hapa inaonekana ni pesa za kenya zikiwa zimepangwa ,ni maelfu za pesa inaonekana ni pesa za nchi yetu ya kenya wanagawiana huku wakihesabu.

Hapa inaonekana kuna magari ambazo hazijakamilishwa kutengenezwa, inaonekana ni magari ambazo zimepangwa kwa laini moja zikiwa zinatengenezwa kukamilika.

Hapa inaonekana ni picha ambayo imeandikwa sokoni. Tunaona watu wengi sana, inaonekana biashara inaendelea huku tunaona manguo, miwa.

Picha ile inaonekana kua ni picha ambaye imepigwa picha pesa shillingi mia tano ya pesa yetu.

Picha hili linaonesha magari ambayo imepakiwa katika nyumba ya kupakia magari. Picha hili inaonesha aina za magari. Hapa inaonekana ni mahali ya kuuzia magari ya aina mbali mbali.

Picha ile inaonyesha magurudumu ya aina ya gari huku zinapangwa, inaonekana ni biashara ya mtu ya kuuza magurumu za gari.

Picha hili inaonekana na jamaa wawili mmoja ni mwanamume mmoja ni mwanamke ambao wanaendelea kuona karatasi moja.

Picha huu unaonyesha pesa ya Kenya, inaonyesha ni shilingi elfu moja ya Kenya, ambapo imewekwa chini huku ingine inaonekana kando yake.

Hapa inaonekana ni biashara ya mtu ambayo inaendelea tunaona jamaa mmoja ambaye amesimama kwa duka akiwa amekalia machupa za soda ambazo zimepangwa nje ya duka.

Picha hili inaonesha aina za magari zikiwa ipakiwa mahali moja, inaonekana ni mahali pa kuuzia magari jipya zikiwa zimepangwa.

hapa ni sokoni ambapo wanauza samaki. Hapa naona samaki mingi sokoni. Kuna muuzaji anayeonekana anauza. Si muuzaji mmoja, wauzaji wawili wanaonekana. Inaonekana ni wauzaji wawili wanaouza samaki.

Picha hii inaonyesha gari ambayo ni nyeusi. Gari hili linaonekana limepakiwa ndani ya gari. Hapa inaonekana ni gari mpya. Hapa ni pahali pa kuuzia.

Hapa naona gari imepakiwa na inaonekana ni mahali pa kuonea magari ambayo ni wapya, hapa ni kama kuna taa kwa huko juu.

Picha inaonyesha magari zikiwa zimepangwa. Magari haya ni magari mapya ni kama wanauzia magari mapya kwa watu wanao nunua magari zikiwa mapya.

hapa kunaonekana mtu mmoja amesimama kwa biashara yake anauza. hapa inaonekana ni biashara kunakoendelea hii biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali.

Hapa kunaonekana magari ambazo zimepakiwa mahali pamoja. Magari haya yanaonekana kuwa wenyewe wameenda sherehe wote mahali.

Inaonekana mashanga zimewekwa kwa wingi, hizi mashanga zinaonekana ni mashanga za maasai, panaonekana huku ni pahali pa kuuzia mabidhaa za wamaasai.

Picha huu ni picha ambayo imepigwa kwa biashara ya muuzaji, picha huu inaonekana pilipili, nyanya na viazi na bidhaa vingine.

Picha hili linaonyesha shilingi elfu moja ya Kenya. Inaonekana pesa hili limepigwa picha ikiwa imewekwa mahali.

Picha hili inaonyesha magari zikiwa zimepakiwa mahali. Magari haya inaonekana ni magari mapya zenye zinauzwa huku.

Picha hili linaonyesha elfu moja ya kenya, kunaonekana ni pesa mingi ambayo imepangwa.

Hapa naona mapesa mengi zimepangwa ni pesa za elfu efu elfu zimepangwa, inaonekana nibpesa za elfu moja za kenya.

Huku kunaonekana ni biashara ya mtu, tunaona mandizi, kuna mandizi yenye imeiva na mandizi yenye haijaiva. Pia kuna manyanya hapo chini, tena kuna pilipili hoho.

Huku kunaonekana ni magari zimepangwa. Hapa inaonekana ni kambuni ya magari ambapo wanapokea magari ambazo hazijakamilishwa ili wakamilishe zikuwe sawa.

Picha huu inaonyesha wamama wamekaa sokoni wanauza manyanya huku wakiwa wamekaa jini, naona matunda ya haina mbalimbali, kuna avokado huku pia wanauza.

Hapa kunaonekana ni biashara ya mtu maana kuna mandizi imefungiwa ndani. Kunaonekana kuna biashara ambayo inaendelea huku.

Picha hili linaonyesha magari zikiwa zimepangwa mengi, magari haya yanaonekana ni magari za kuuzwa zikiwa zimepangwa kwa laini moja refu.

Picha hii ni picha ambayo imepigwa gari hii inaonekana ni gari ambayo bado inangara sana inaonekana ni gari yenye ni bado ni mpya.

Huku kunaonekana ni biashara ya mtu. Hapa kuna mayai zimepangwa kwa wingi. Kunaonekana mwenyewe ni mfanyibiashara wa kuuza mayai.

Hapa inaonekana ni sokoni tunaona mabithaa kadhaa ambazo zinauzwa huku tunaona ,ndizi, nyanya huku majamaa wakiendelea kununua naona vile vile kando....

Huku tunaona pesa zimepangwa. Zinaonekana ni pesa za noti za elfu moja za nchi yetu ya Kenya. Tunaona mwenyewe amepanga pesa zake.

Huku kunaonekana kuna biashara ya mtu ambao inaendelea. Tunaona mzee mmoja ambaye ako ndani ya duka, anaonekana kwamba ananunua.

Picha hili linaonyesha magari ambayo yamepangwa kwenye laini mzuri, kunaonekana ni sherehe ama ni mahali ambapo magari zinauziwa.

Picha hili linaonesha watu wengi sana wako katika sokoni. Tunaona vitu mbalimbali zinazo zinauzwa huku. Tunaona wamama wakiuza manyanya wengine wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameketi.

Huku kunaonekana ni sokoni, maana tunaona nyanya ,vitunguu na viazi, apa kunaonekana ni biashara ya mtu ambaye anauza mabidhaa kadhaa.

Huku kunaonekana pesa za kenya, kunaonekana pesa shilingi mia mbili ya kenya pia kuna shilingi hamsini pia kuna pesa ambayo iko hapo kando.

Picha hili linaonyesha kwamba kuna ndizi kuna vitunguu, hapa kunaonekana mtu anaye endeleza biashara yake ya kuuza chakula.

Hapa inaonekana mabiashara mbalimbali inaendelea. Naona kuna majamaa ambao wanauza mboga sokoni. Pia kuna wengine, wamama wako huku.

Huku kunaonekana shilingi elfu moja ya Kenya. Kunaonekana ni picha ambayo imepigwa picha shilingi elfu moja ya.

Picha hili inaonyesha biashara ya mtu ambaye anauza maziwa akiwa anauza zikiwa ndogo ndogo. Huyu mzee ni mwanabiashara wa maziwa.

Picha hili inaonyesha magari ambazo zimewekwa juu ya mashini. Inaonekana ni magari kadhaa ambazo zinapowekwa. Zinaonekana ni magari mapya.

Huku tunaona magari mapya, hapa inaonekana ni mahali pa kuuzia magari mapya, maana magari mengi zimepangwa huku ndani. Zinaonekana ni magari za kuuzia watu.

Picha hili linaonekana ni picha la kuuzia manguo mbali mbali, inaonekana mwenye amepiga picha amepiga biashara ya mtu ambapo kuna manguo mbalimbali za kuuza.

Huku inaonekana magari mengi zimepakiwa mahali. Zinaonekana watu wenye wa hizi magari wako katika mkutano mahali.

Picha hili inaonyesha ni picha ambayo imepigwa mahali mtu akona biashara ya kuuzia maziwa ikiwa kwa dukani.

Picha hili linaonyesha elfu moja ya Kenya na shilingi mia moja ya Kenya pia, inaonekana pia yenye iko katikati ni shilingi mia tano ya Kenya.

Huku inaonekana ni duka, tunaona mampira ya watoto ambayo inauzwa, tena kuna maji pia kuna soda huku ndani.

Picha hili linaonyesha magari mengi sana aina mbalimbali zinaonyesha magari nyekundu, huku zingine ni nyeusi, zinaonekana hapa ni mahali pa kuuzia magari.

Huku kunaonekana ni mahali pa kuuzia magari mapya. Huku tunaona magari ya aina mbali mbali, zimepangwa katika nyumba moja, huku zikiwa zimefungiwa ndani.

Hku kunaonekana ni sokoni maana hapa mwenye amepanga mabidhaa yake mbalimbali, tunaona nyanya, Dania, vitunguu na vitu zingine mbalimbali pia tunaona machungwa kando yake pilipili hoho.

Hapa inaonekana ni pahali pa kuuzia magari. Naona magari mapya zimepakiwa huku. Tena naona nyumba yenyewe ni nyumba ya mawe ambao unauziwa magari hizi.

Kunaonekana ni mkutano unaoendelea huku, tuona magari ambazo ni za aina mbalimbali zimepakiwa mahali moja ni kama ni sherehe inaendelea huku.

Hapa tunaona magari moja, mbili, tatu, nne, tano ambazo zimepakiwa mahali moja. Unaonekana kuna serehe ambayo unaendelea huku.

Picha hili linaonekana kuwa ni picha ambalo limepigwa gari ikiwa imepakiwa ndani ya nyumba. Inaonekana pia kuna magari zingine hapo nyuma ya hii gari.

Kunaonekana ni sokoni ambapo watu wnauzia vitu zao mbalimbali maana tunaona mahindi ambayo ni ya kuchomwa na vitu zingine vingi hapa.

Picha hili linaonyesha magari. Moja ni nyeusi, moja ni nyeupe na zingine zenye ziko huko nyuma. Inaonekana hapa ni mahali pa kuuzia watu magari.

Picha hili linaonyesha magari ambazo ni za aina mbalimbali. Magari hizo zinaoneka wenyewe wameenda kwa mkutano mahali, huku wameweka magari yao pamoja.

Hapa inaoneka ni mahali pa kuuzia magari mapya. Tunaona huku ni soko ya kuuzia magari, huku zikiwa zimepangwa ndani. Zinaonekana ni magari mapya huku ndani.

Huku kunaonekana ni biashara ya mtu ambapo anauza chakula. Tunaona nyanya, tunaona mahindi ya kuchoma pia kuna viazi na vitu kadhaa.